Mwanamke mwanariadha amekaa kwenye kiti cha magurudumu cha rangi ya blue katikati ya uwanja wa riadha. Amevalia shati jeusi lenye maneno Kenya yaliyoandikwa kwa herufi nyekundi na amevaa glavu nyeusi za mbio. Kiti cha magurudumu kina magurudumu matatu mawili madogo mbele, na moja kubwa nyuma.

Wanariadha wanne wa kiume wakiwa wamesimama pamoja kwenye uwanja wa mchezo. Wote wamevalia nguo za michezo, na maneno, Kenya yameandikwa kwenye mashati ya baadhi yao. Mmoja wao ameshikilia mkono wake juu, na mwingine amevalia miwani ya mbio ya rangi ya bluu na manjano.

Madawati mawili ya shule yamekaa darasani lililo mbele lina rangi ya kahawia .Likionyesha alama za matumizi. kuna kiti nyuma yake na pazia la kitambaa lilomiminia kwenye dirisha.

Kuna safu ya viti vya shule vilivyotengenezwa kwa mbao na chuma yakiwa na sehemu ya kuandika iliyojikunja. Sakafu imetandikwa kwa vigai vya rangi ya kahawia. Baadhi vinaonekana vizuri mbele, huku vingine vikiwa vimepambwa nyuma na kuonekana hafifu.

Ubao mweupe wenye maandishi ya kiingereza umezungukwa na ukuta za rangi ya manjano nyepesi , juu yake kuna herufi kubwa na ndogo za alfabeti na majina ya miezi kwa kimombo. Kwenye upande wa kushoto kuna orodha ya siku za wiki chini yake kuna maandishi kiti chenye mgongo wa nyuma mweupe kipo karibu na ukuta.

Jengo la gorofa moja na paa la udongo na nguzo za njano zinazounga mkono ukumbi. Zinaonekana kupangwa kwa mawe ya rangi ya udongo na madirisha ni ya chuma na yamepakwa rangi ya kijani. Mbele ya jengo hilo kuna eneo kubwa la nyasi zilizokatwa vizuri.

Fito refu jeupe la bendera limesimama katikati ya bustani yenye nyasi kijani kibichi na vichaka vilivyo punguzwa. Nyuma yake 𝑘una miti mikubwa yenye majani mengi. 𝑈pande wa 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑎, tenki 𝑘ubwa jeusi 𝑙a maji limeonekana karibu na bango ndogo jeusi lenye maandishi.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia na sehemu zilizochongwa kwa mistari na kitasa cha chuma cha zamani upande wa kushoto. Juu yake bango ndogo la manjano lenye maneno form one r limebandikwa katikati.

Jengo la shule, lenye paa la bati na kuta nyeupe zilizopakwa picha za wanyama wa porini, likizunguka bustani ya kijani kibichi yenye miti yenye maua ya manjano.

Jengo jipwa lenye rangi nyeupe na madirisha na mlango ya kahawia. Samani za shule zimetandazwa nje. Mwanamume mmoja amevalia fulana ya njano na kaptula nyeusi amesimama akilitizama. Vibati vya rangi vinaonekana chini. Juu ya jengo maandishi yanaonekana.

Sehemu ya ukuta mweupe inaonekana ikiwa na soketi tatu za umeme. Kando ya ukuta kuna ruler ndefu ya mbao iliyowekwa wima ikiwa na alama za inchi na sentimita. Upande wa kushoto wa picha kuna sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia.

Safu ya madawati ya shule yenye viti vyenye rangi ya kahawia na chuma cheusi yamepangwa kwenye sakafu ya vigae ya kahawia na nyeupe. Kuna kitabu kimoja cha machungwa na nyeusi kilichoachwa juu ya dawati la mbele. Juu ya ukuta wa nyuma kuna bango kubwa jekundu lenye michoro ya mikono na baadhi ya maandishi.

Chumba cha darasa kina viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. kuta zina rangi ya kijani kibichi na sakafu inavigae vyekundu vya mraba , nyuma kuna kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza na ubao mweupe unaning'inia ukutani. Dirisha lenye nondo za chuma zinaonekana upande wa kushoto.

Wanariadha wawili wa kiume wanakimbia kwenye uwanja. Wa kulia amevaa shati jekundu lenye neno Kenya na nambari Kimani, na amevaa kifuniko cha macho cha buluu. Inaonekana akisherehekea kwa kinua mikono yake juu. Wa kushoto amevaa vazi la rangi ya kijani kibichi lenye neno guide, akionyesha kuwa ni msaidizi wa mwenye ulemavu wa macho.

Mwanamke akitabasamu na kutoa ishara ya ushindi akiwa ndani ya mashua ndogo. Amekaa kwenye chombo kilichoguniwa kwa ajili ya kukasia, kikiwa na kasia zake zinaning'inia majini. Maji ya mto yanaonekana tulivu nyuma yake.

Jengo jipya la shule liitwalo miche bora nursery and primary school limejengwa kwa kuta nyeupe na matofali likiwa na madirisha ya rangi ya kahawia, namba ya simu imeandikwa upande wa kulia. Pikipiki nyeusi imepaki nje ya mlango wa kati, eneo la nje ni la mchanga.

Jengo la ghorofa mbili lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi ya kijivu. Madirisha mengi yenye fremu za kijani yamepangwa kwa usawa kwenye ghorofa zote mbili. Milango ya mbao imewekwa katika ghorofa ya chini. Nyasi ya kijani kibichi imefunika eneo la mbele na anga la buluu lenye mawingu meupe inaonekana juu.

Mwanaume akianguka kwenye mchanga baada ya kuruka mbali akicheka huku akifurahi. Vumbi la mchanga linaruka pande zote. Nyuma yake uwanja mkubwa wenye viti vingi vya watazamaji vikiwa na rangi tofauti.

Ngazi za jengo refu, zilizotengenezwa kwa saruji na chuma cheusi cha kushikia. Majengo mengine yanaonekana kwa mbali, yameezekwa kwa vigae na kuta zake zimepakwa rangi ya kahawia. Nyasi safi ya kijani imetandazwa chini, ikifuatana na mimea iliyopandwa kwa mpangilio.